Mazingira ni ya hospitalini. Muuguzi mmoja mwanamke yupo kwenye chumba huku akiwa amevalia koti la maabara. Humo ndani pia, kuna mwanamke aliye keti kwenye kiti akiwa amembeba mtoto anaye pokea sindano.

Shughuli za utunzi wa mazingira, zinaendelezwa hapa. Wanawake wanne na mwanaume mmoja ndio wanaohusika hapa. Wapo katika sehemu ya kutupa taka. Wanazikusanya pamoja na kuzichoma moto.

Shughuli za kutoa huduma za matibabu kwa wananchi zinaendelea. Muuguzi mmoja amevalia barakoa yupo ndani ya chumba wakiwa na mama mmoja aliyembeba mtoto. Mwana huyu anachomwa sindano kwenye mkono.

Mhudumu mmoja wa afya anazunguka mtaani akiwapa wananchi chanjo fulani. Amevalia barakoa huku akimhudumia mzee mmoja aliyeketi kwenye kiti. Anamchoma sindano kwa mkono wake wa kushoto.

Mazingira ni ya hospitalini. Muuguzi mmoja mwanamke yupo kwenye chumba huku akiwa amevalia koti la maabara. Humu ndani pia kuna mwanamke ameketi kwenye kiti, akiwa amembeba mtoto.

Mazingira ni ya hospitalini. Watu watatu wamo ndani ya chumba. Wawili wao ni wauguzi wanaume. Wamevalia sare za kazi pamoja na barakoa huku wakimhudumia mwanamke aliyelala mbele yao. Wanatumia vifaa maalum kumng'oa meno.

Hiki ni chumba hospitalini. Daktari mmoja amevalia barakoa pamoja na glovu huku akimuhudumia mgonjwa aliyelala mbele yake. Mtu huyu ana matatizo ya meno. Daktari anatumia kifaa maalum kumng'oa jino.

Hili ni duka la dawa za miti shamba, bango kubwa jeupe lililoandikwa majina ya maradhi au magonjwa yanayoweza kutibiwa na dawa hizi za kiasili limebandikwa hapa, maandishi yapo katika rangi nyekundu.

Mvua inayoshuhudiwa sehemu hii ni ya kiwango kikubwa. Maji yamejaa barabarani. Hii inasababisha matatizo katika usafiri. Ni vigumu sasa kwa wananchi kutembea kwa miguu yao. Inawalazimu watumie vyombo vya usafiri kama vile teksi na pikipiki.

Mazingira ni ya hospitalini. Muuguzi mwanaume ameshika vifaa maalum vinavyo hitajika katika kazi yake. Yupo tayari kumshughulikia mgonjwa mwanaume ambaye ashaketi kwenye kiti kinywa wazi. Anangojea daktari amtibu jino.

Shughuli za huduma za matibu zinaendelezwa hapa, mama mmoja ameketi kwenye kitanda cha wa wagonjwa mkononi amembeba mtoto mchanga aliyefunikwa vizuri ili kumsitiri kutokana na baridi, neti nyeupe imening'inia kutoka paani.

Nyumba zimejengwa kwa mabati ambayo yamepiga kutu. Pia zimeshikiliwa kwa fito. Hivi ni vipande vya mti ambavyo ni dhaifu. Sehemu hii inashuhudia mafuriko. Watu wawili, mwanaume na mwanamke wapo nje na wanajaribu kuokoa vifaa kadhaa kama vile kitanda.

Mazingira ni ya hospitalini. Mwanamke mmoja amejawa na tabasamu usoni baada ya kujifungua mtoto. Amembeba mikononi mwake. Mama huyu ameketi kwenye kitanda maalum cha kuwasaidia wanawake wajawazito kujifungua.

Shughuli za utoaji wa huduma za afya au matibabu zinatolewa hapa. Kuna wauguzi wawili wote wamevalia barakoa. Mmoja wao ameinama huku akimkabidhi mwanamke aliyeketi kwenye kiti chanjo kwa kumchoma sindano.

Msitu uliojaa miti na vichaka unateketea. Hii ni kwa sababu moto umetokea pale. Chanzo cha moto huenda ni ajali au pia yaweza kuwa ya kimaksudi. Moshi mkubwa unatokea pale.

Ni wakati wa mchana, jua limechomoza, angani kuna mawingu makubwa ishara kwamba mvua inayonyesha sehemu hii ni nyingi. Majumba yanayopatikana hapa yamejengwa kwa mabati, nyaya za umeme zimepita kwote.

Hapa ni hospitalini. Watu wawili wapo kwenye chumba kimoja, mwanamke na mwanaume. Mmoja ni mgonjwa wa meno, kisha mwingine ni daktari aliyevalia barakoa, miwani na glovu. Anamhudumia mwanamke huyu kwa kumng'oa jino na kifaa maalum.

Hiki ni chumba hospitalini kuna muuguzi ambaye amesimama wima akiwa na barakoa mdomoni. Mkononi anatoa dawa kutoka kwenye chupa akitumia sindano hii ina maana kwamba anaiandaa dawa ya kumtibu mgonjwa.

Ni nyakati za mchana, sehemu hii inashuhudia mafuriko. Maji yamejaa kila sehemu na kusababisha matatizo katika usafiri. Kuna pikipiki moja ambayo inaendeshwa na dereva. Anayeendesha anasaidiwa na mtu mmoja ambaye anasukuma chombo hiki kwa kutumia mikono.

Mazingira ni ya hospitalini. Watu wamo ndani ya chumba cha ugonjwa. Wana matatizo katika miili yao. Mmoja wao amelala kwenye kitanda, ilhali mwenzake ameketi huku akishika kichwa. Hii ni kutokana na maumivu anayopitia.

Mazingira ni ya hospitalini. Wanawake wawili waliovalia barakoa wapo ndani ya chumba kimoja. Mmoja wao ni muuguzi ambaye ameshika pamba na sindano mkononi huku akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti.

Hapa ni barabarani. Mvua kubwa inanyesha hapa. Watu wawili wanatumia miavuli ili kujikinga. Hii inasababisa matatizo katika usafiri. Magari madogo pamoja na teksi yanasumbuka sana kutokana na maji yaliyotapakaa kote.

Hapa ni barabarani. Maji yamejaa kutokana na mvua. Kuna vyombo mbalimbali vya usafiri kama vile gari la kuwabeba wagonjwa, lori na pia pikipiki. Watu pia wanatembea kwa miguu wakielekea katika shughuli zao. Kuna mmoja ambaye anasukuma mkokoteni. Kazi yake ni kubeba mizigo.

Watu watano, wamevalia kitamaduni. Shanga zimejaa shingoni. Mikononi pia kuna mapambo na wamejifunga kanga za rangi mbalimbali. Vichwani wamebeba mitungi iliyo na maji ndani yake. Wakipeleka sehemu mbalimbali. Pia kuna kichaka nyuma yao ambacho kimejaa majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke mmoja, amejiremba kwa pete mkononi na shanga shingoni. Ameshikilia chupa mkononi, yenye lebo ya kijani ambayo ina maandishi ya kuonyesha kwamba ndani yake kuna dawa ya kiasili ya kutibu ugonjwa hatari wa korona.

Hiki ni chumba hospitalini cha kuhifadhi dawa. Muuguzi mwanaume aliyevalia barakoa pamoja na koti la maabara ameshika chupa mkononi. Ndani yake kuna kioevu cha rangi ya kijani kibichi. Anaitazama kwa makini sana huku ameshikilia boksi.

Mazingira ni ya shuleni. Kuna wanafunzi watatu ambao wamepanga laini ili kupata maji. Kila mmoja wao ana chupa ya plastiki mkononi. Maji haya wanayachota kutoka kwa tenki kuu la bluu lililoandikwa we drink clean water donated by hope care . Maandishi haya yameandikwa kwa rangi nyeupe.

Hapa ni hospitalini. Kuna mwanamke daktari ambaye anahudumia watoto kwa kuwadunga sindano. Mama mmoja amembeba mtoto anayeshughulikiwa na muuguzi. Pia, kuna mwanadada mwengine aliyeketi kwenye kiti akisubiria zamu ya mtoto wake.

Hapa ni barabarani, pikipiki moja inapita hapa kando yake kuna nyumba iliyozingirwa kwa mabati. Kwa upande mwingine kuna sehemu ya kutupa taka. Wanaume wawili waliovalia barakoa wanakusanya uchafu pamoja.

Mazingira ni ya hospitalini. Kuna wanaume wawili kwenye chumba kimoja. Mmoja amelala kwenye kitanda chekundu cha wagonjwa kisha mwingine ni daktari amesimama kando ya mwenzake. Anamkanda na kumnyoosha mguu.

Ni nyakati za mchana, jua linalowaka hapa ni kali mno, mwanamke mmoja amesimama hapa wima, anangojea apate maji. Hii ni kwa sababu mitungi mingi yenye rangi tofauti imepiga foleni huku wenyewe wakisubiria maji.

Haya ni mazingira ya hospitalini. Kuna daktari mwanamke anayetoa maagizo kwa mgonjwa ambaye ni mama. Mgonjwa anamsikiza kwa umakini mkubwa. Kwenye meza kuna dawa. Ukutani kuna maelezo yalioandikwa kwenye chati yenye rangi ya manjano.

Hiki ni chumba hospitalini, kuna daktari aliyevalia barakoa, glovu na kifaa maalum cha kukinga na kusaidia macho. Anamhudumia mwanamke aliyelala mbele yake kwa kumng'oa meno akitumia kifaa maalum.

Mazingira haya ni ya hospitalini. Mwanamke mmoja muuguzi aliyevalia miwani, yupo ndani ya chumba ambacho watoto wachanga huifadhiwa. Anamlaza mtoto kwa utaratibu mkubwa.

Watu wawili wapo chumbani. Mmoja ni mhudumu wa afya. Mezani pake ana chupa fulani na faili mbili. Amefungua moja na kuisoma kwa makini mkubwa. Mbele yake, ameketi mwanaume aliyevalia barakoa.

Hapa ni hospitalini. Kuna mwanamke aliyejawa na furaha tele baada ya kujifungua mtoto. Amembeba mapajani. Mwana huyu amevishwa mavazi meupe ya kumsitiri kutokana na baridi, ambayo yamemfanya atulie. Mama huyu ameketi kwenye kitanda cha samawati, neti nyeupe imening'inia.

Mazingira ni ya shuleni. Kuna wanaume wawili ambao wanazungumza. Wamesimama karibu na vyoo vya wasichana. Kando yao kuna sehemu iliyo na mifereji minne, inayotumiwa na wanafunzi hawa kuoshea mikono yao baada ya kutoka chooni.

Mazingira ni ya hospitalini. Wanawake wawili ambao ni wauguzi wapo ndani ya chumba. Mmoja wao amevalia glovu huku akimshughulikia mtoto mchanga. Humu ndani kuna vitanda maalumu vya kuwalaza watoto.

Hii ni sehemu ambayo inashuhudia ukame. Angani kuna mawingu meupe machache sana. Hii ina maana kwamba mvua imeadimika hapa. Pia kuna mti na nyasi ambayo imekauka kutokana na ukosefu wa maji.

Shughuli za matibabu zinaendelezwa hapa. Kila mmoja amevalia barakoa. Mwanamume mmoja aliyevalia sare za daktari na glovu mkononi, anamchoma mwanamke sindano kwenye mkono.

Mazingira ni ya hospitalini. Wanawake wawili waliovalia glovu, barakoa na koti ya maabara wanamshughulikia mgonjwa aliyelala mbele yao kwenye kitanda. Mmoja anammulikia mwenzake kutumia tochi maalum huku mwingine akimhudumia kwa kutumia kifaa maalum cha kung'oa meno.

Mwanaume mmoja aliyevalia miwani, shati nyeupe pamoja na glovu ameketi ofisini, kalamu mkononi huku akiandika kitabuni. Mbele yake kuna tarakilishi ya kumsaidia katika kazi zake.

Shughuli za biashara zimenoga hapa. Vibanda vimejengwa na ndani yake kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama vile nyanya, vitunguu pamoja na mahamri. Mwanamke mmoja aliyevalia barakoa anaosha mikono yake, kutumia maji yanayotiririka kutoka kwenye pipa nyeusi.

Hema limewekwa uwanjani. Ndani yake kuna watu watatu. Wote wamevalia barakoa. Mmoja ni mwanaume ambaye anapiga picha kwa kutumia simu yake ya rununu. Waliobaki ni wanawake wawili. Mmoja ameinama akimdunga mwenzake shindano kwenye mkono. Mwengine ameketi akipokea chanjo fulani.

Mazingira ni ya hospitalini, watoto wamelazwa kwenye vitanda maalum vya wagonjwa. Ukutani kuna michoro mbalimbali ya kuwafurahisha waliomo humu ndani. Neti nyeupe zimening'inia kutoka juu. Watu wawili wametembelea msichana mdogo aliyelazwa hapa, na wanamzungumzia wakiwa na tabasamu tele.

Shughuli za utoaji huduma za matibabu zinaendelezwa hapa. Muuguzi mmoja mwanaume aliyevalia koti la maabara ameshika sindano mkononi, tayari kumchoma msichana. Binti huyu anatabasamu ishara kwamba ana furahia kutibiwa.

Hapa ni hospitalini. Kuna watu watatu. Wanaume wawili, wapo ndani ya chumba. Wamevalia barakoa na glovu, huku wakimshughulikia mwanadada ambaye ana matatizo katika meno yake. Amelala katika kitanda maalum, huku akipokea matibabu.

Chupa nne zenye rangi tofauti na ndani yake kuna virutubishi mbalimbali vya kusaidia mwili kwa njia tofauti. Kwanza ni , fermented Vitamin D3 , pili Vitamin K2 ambayo inasaidia kutia mifupa nguvu, tatu ni Hum pamoja na Mega Food ambayo inaongeza virutubishi vya kusaidia mwili kupambana na magonjwa.